Nyumba ya kuhifadhia mimea lenye mfumo wa kilimo cha hydroponics yaani kilimo bila udongo. Bomba za plastiki nyeusi zimepangwa kwa mistari ili kuwezesha mimea kukua. Upande wa kushoto kuna saladi za kijani kibichi na upande wa kulia kuna mimea mingine ya mboga. Dari lina wavu wa kuzuia jua kali na njia ya kutembea iko katikati.

Kilimo cha kisasa cha hydroponics ndani ya nyumba ya kuhifadhi mimea. Mboga za majani kama saladi zimekua katika mifumo ya maji badala ya udongo. Mabomba ya maji ya plastiki meupe yamepangwa kwa utaratibu na mizizi ya mimea inashikilia katika maji yenye virutubisho. Majani ni mazuri na ya kijani kibichi, mazingira ya ndani yana udhibiti wa joto na unyevunyevu.

Mfumo mdogo wa kilimo cha hydroponics umewekwa nje ya nyumba. Chombo cha plastiki cha bluu kimejaa maji na ndani yake kuna mboga ya saladi ya majani za kijani kibichi. Juu ya chombo kuna kifaa cha plastiki chenye tundu ambacho mimea inakua kupitia hapo. Mizizi ya mboga inashikilia katika maji yenye virutubisho badala ya udongo. Nyuma kuna uzio wa mbao.

Mwanamke mmoja anafanya kazi katika shamba la hydroponics yaani kilimo bila udongo ,anashika majani ya kijani kibichi akiyakagua kwa makini ,mazingira yamejaa mimea ya kijani iliyopandwa katika mfumo huu wa kisasa ,nyuma yake kuna hema nyeupe za kuzuia jua na mifumo ya umwagiliaji.

Hapa ni mfumo wa kilimo cha mimea bila udongo. Mkono unaonekana ukishikilia fomu ya plastiki iliyopandwa mimea ya kijani. Mizizi ya mimea inashuka chini kwenye ndoo ya rangi ya nyekundu. Ndoo ina maji mengi.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ambao hautegemei udongo lakini hutumia maji yenye virutubisho tu unatumika hapa. Mboga zimepandwa katika mifuko mieupe inayoning'inia kutoka kwenye chuma. Majani ni mazuri na ya kijani kibichi yakionyesha kwamba yanakuua vizuri. Kila mfuko una bomba dogo nyeusi linaloingisha maji.

Kiwanda cha kuchakata na kuandaa maua kwa ajili ya kuziuza. Wafanyakazi wengi wamevalia mavazi ya kijani na vitambaa vya kichwa, wamesimama kando ya meza ndefu. Wanachagua na kupanga maua mengi ya rangi mbalimbali. Vinyunyizio vya maji au dawa vimewekwa kando ya maua. Chini kuna masanduku ya kuyabebea maua haya.

Ndani ya kiwanda kikubwa, wafanyakazi wengi wamevalia mavazi ya kijani na kofia za rangi mbalimbali, juu kuna taa za umeme. Wanafanya kazi kwenye meza ndefu za chuma wakipanga na kukusanya maua. Kuna beseni za samawati juu ya meza na mifuko ya karatasi.

Hapa ni ndani ya kibanda cha mimea ama greenhouse kubwa. Kuna mistari mirefu ya mimea ya kijani iliyopandwa kwenye mifumo ya plastiki nyeusi. Mimea hii imepandwa kwa mistari ya utaratibu. Juu kuna dari ya plastiki limeshikiliwa na chuma. Kati ya mistari ya mimea kuna njia za udongo. Mazingira ni safi na ya kufaa kwa ukuaji wa mimea.

Shamba kubwa la mahindi. Mazao yameotelea vizuri na yapo katika hatua ya kukua. Ardhi ni nzuri na imeandaliwa kwa utaratibu. Nyuma ya shamba kuna miti mingi na mazingira ya kijani kibichi. Anga lina mawingu meupe.

Nyumba ya kuhifadhi mimea kubwa iliyojaa mboga za majani. Muundo wa plastiki umeundwa kwa miwaya ya chuma na unafunika eneo kubwa. Ndani kuna safu za mboga zimepandwa kwa utaratibu na njia za kutembea kati yake. Mazao yameotelea vizuri na ni ya kijani kibichi. Mwanga wa asili unaingia kupitia dari la plastiki.

Hapa ni jengo kubwa la kufuga kuku wa kibiashara. Jengo ni refu sana na kuku weupe wamejaa sakafuni kutoka mwanzo hadi mwisho. Jengo lina nguzo nyingi zinazoshikilia dari na kuna taa za umeme zimesambazwa kote ili kutoa mwanga. Kando kando za jengo kuna mifumo ya kutoa chakula na maji kwa kuku hao.

Hapa ni shamba kubwa la kilimo cha kisasa. Lina udongo mwekundu na mazao ya kijani kibichi yaliyopandwa kwa safu za mpangilio mzuri. Mboga hizi za majani makubwa zimejaa kote katika uwanja huu mkubwa. Nyuma ya shamba kuna majengo ya kilimo na ghala za kuhifadhi mazao. Kando kuna miti ya misitu na milima ya mbali inaonekana.

Hapa ni shambani. Maji yanatiririka kupitia mabomba ya plastiki yanayopita kati ya mistari ya mahindi. Mabomba haya yana mashimo madogo, yanatoa maji polepole kwa mimea. Ardhi ni ya udongo mweusi wa rutuba. Mazao yameotesha vizuri. Mazingira yanaonyesha ni wakati wa jua.

Shamba kubwa la mazao limeandaliwa kwa mistari mingi ya kupanda. Mimea midogo ya kijani imeanza kumea katika mifereji iliyopangwa vizuri. Mfumo wa umwagiliaji wa maji unaonekana kwa mabomba meusi yanayopita kando ya kila mstari wa mazao. Mbali, nyuma ya shamba tunaona jengo jeupe.

Shamba la mimea ambapo kuna mkulima mmoja amechuchumaa. Maji yananyunyizwa kutoka kwenye mfumo wa umwagiliaji unaotokana na bomba la maji. Kuna mistari ya mipira ya maji iliyopangwa kote shambani. Mbele kuna mimea ya kijani kibichi inayokua vizuri. Nyuma kuna miti na milima inayoonekana kwa mbali, ardhi yenye udongo mwekundu na kuna baadhi ya sehemu hazijapandwa bado.

Kuna shamba la mimea za majani ya kijani kibichi zinazoonekana kukua vizuri. Maji yananyunyiza kutoka kwa sprinkler kadhaa zilizosimama katikati ya shamba. Maji hayo yananyunyiza kwa nguvu na kuunda ukungu mkubwa wa maji juu ya mazao.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Mabomba marefu ya plastiki nyeusi imepangwa kando ya mistari ya mazao. Mimea michanga imeoteshwa karibu na kila bomba, na majani yake ni ya kijani kibichi. Udongo umepangwa vizuri na kua na mistari sawa sawa. Mfumo huu wa kunyunyizia unaruhusu maji kutiririka pole pole, moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.